Hapa ni hospitali ambapo kuna mhuguzi na mgonjwa, anaangaliwa masikio. Amevalia kitambaa kilicho na rangi nyekundu na amevalia nguo nyeupe.

Daktari anamsaidia mgonjwa aliyevaa vazi la hospitali lenye rangi jeupe , anachukua kipimo cha shinikizo la damu ya mgonjwa aliyekaa kitandani katika mazingira , kuna vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye meza.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya kijani na kitambaa cha kichwa anajaza chombo kwa kutumia bomba linalomimina maji safi . Anaonekana akiwa karibu na tanki la saruji lililojengwa ardhini kwenye mazingira ya wazi . Tabasamu usoni inaashiria furaha au kuridhika na shughuli anayofanya .

Watu wawili wamevaa mavazi maalum ya kazi ya kufanya usafi katika eneo lenye taka nyingi. Mmoja anaonekana akitumia rungu kusukuma uchafu huku mwenzake akiwa anatazama kwa makini. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na mazingira yanaonyesha kuwa ni ya kijiji.

Daktari wa meno anaonekana akifanya matibabu ya jino kwa kutumia kifaa maalum huku mgonjwa akiwa amelala kwenye kiti cha hospitali. Mikono ya daktari imevalishwa glovu na kinga za rangi ya zambarau na buluu yakionyesha usafi na tahadhari. Kifaa cha tiba kimeshikiliwa kwa umakini karibu na meno ya mgonjwa.

Nasi akimwandaa sindano kwa mgonjwa. Anaonekana akizingatia kila hatua huku akiwa na barakoa usoni. Watu kadhaa wanaoshuhudia nyuma yake na baadhi yao wamevaa mavazi ya kujikinga. Hali inaonyesha kuwa kuna zoezi la chanjo linaloendelea.

Vidonge vya chanjo vya surua, mumps na surua na rubella MMR,pia likaza umeekwa kwa umaridadi na jina la chanjo inayojulikana wazi kwenye iliyounganishwa. Chanjo hii ni muhimu katika kuzuia magonjwa bata kwa watoto na inahifadhiwa vizuri Kwa matumizi ya kliniki.

Daktari wa meno amevaa mavazi ya kujikinga. Anatoa huduma kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha tiba, ndani ya chumba chenye vifaa mbalimbali vya hospitali vilivyopangwa vizuri.

Mtaalamu wa afya akimpa huduma mama ambaye ameketi akiwa na mtoto mkononi. Mtaalamu huyu amevaa koti nyeupe na anaonekana kumtibu mtoto kwa kumtazama kwa maakini . Katika mazingira ya kliniki kuna vifaa vya afya kwenye nyuma ya picha , picha inayohusiana na huduma za afya kwa watoto na wazazi.

Mwanaume amesimama karibu na jengo ndogo, lenye milango mitatu ya mbati. Akielekeza mkono wake kuelekea ukuta wa zega. Amevaa shati lenye rangi ya ngavu na suruali nyeusi. Mazingira ya eneo hilo yanaonyesha mimea mengi ya kijani, huku mitungi ya plastiki, ikiwekwa juu ya ukuta wa pembeni .Nyuma kuna miti ya kijani kibichi na mwangaza wa asili unaonekana kuangaza eneo lote.

Magari yanapita kwa tabu kwenye barabara iliyojaa maji kutokana na mvua kubwa pikipiki pamoja na tuktuk zimekwama kwa foleni huku waendao kwa miguu kutumia mavuli kujikinfa dhidu ya mvua yanayoendekea kunyesha maji yamefunga njia hali inayoashiria mifeeeji duni ya kupitisha mvua mazingira yanainyesha adhari ya hali mbaya ya hewa mijini.

Dawa ambayo ina maandishi feosol ambapo ina rangi nyekundu na rangi nyeupe na kuna chupa kando yake ilio na rangi nyeupe na rangi nyekundu.

Mtaalamu wa afya amevaa koti jeupe, glovu na vifaa vya uchunguzi akiwa anahudumu kwenye eneo lenye watu wengi walio keti anaonekana makini akifanya kazi mezani huku mazingira yakiwa safi na yenye mpangilio.

Barabara imejaa maji kutokana na mvua kubwa, gari ndogo likajaribu kupita katikati ya mafuriko makubwa, mtaa unaonekana kuwa na mti na taa ya barabara imewashwa, watu wachache wamesimama upande wa kushoto wakitazama hali hiyo, gari lingine lingali linaelekea upande wa kulia ikiwa kwenye eneo lina maji, maji yameonekana hadi kwenye uzio wa shule.

Kundi kubwa limeketi kwenye viti vya plastiki wakiwa wamevaa barakoa , wakionekana kushiriki tukio la kijamii , wengi wameinua mikono juu kwa ishara ya mshikamano, furaha au kuunga mkono ujumbe fulani. Mazingira ya nje yanaonyesha miti na mijengo ya kiasilia na hali ya umoja inayodhihirika kupitia mihemeko ya uso wao.

Watu wawili wanajaza maji kwenye mitungi ya plastiki ya rangi ya mnajano na ya nyeupe kutoka kwenye kituo cha kusambaza maji kilichoandikwa Boya water project kiosk number 5 . Kituo hicho kimejengwa jwa ukuta wa rangi ya samawati na kijivu na kina madirisha ya buluu. Mmoja amevaa fulana ya kijani na aproni. Mwengine amesimama karibu akishika mtungi. Nyuma kuna mitungi mengine na nguzo. Nguo zimetundikwa ndani ya kibanda.

Watu huchota maji, kuna watu huchota maji wamepanga laini wakitaka kuchota maji na kuna mwanaume ambaye anatembea ameshika simu ya rununu mkononi akitembea.

Boksi lililosimama wima linaonyesha dawa ya kupaka yenye viambato vya CBD isiyo na THC. Maandishi yanachapishwa kwa mwandiko wa rangi tofauti yakielezea nguvu maradufu ya bidhaa. Kwenye upande mmoja kuna maelezo kuhusu matumizi pamoja na tahadhari muhimu kwa watumiaji.

Mtoto mdogo anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa kofia ya buluu na koti la jeans . Mwanamke mwengine amemshika mtoto mchanga akiwa ameketi karibu. Wafanyakazi wawili wamesimama wakiwa na mavazi ya njano yenye nembo ya huduma ya afya. Meza ya upande wa kushoto ina vifaa mbalimbali zikiwemo kalamu, karatasi na chupa ya dawa.

Chupa ndogo za kioo zikiwa zimejaa unga wa rangi ya kahawia, chupa hizo zimewekwa kwa mtindo wa mkusanyiko na kila moja ina ufuniko wa metaliki, ziko kwenye uso wa meza muonako ni wa kuzingatia uhifadhi wa bidhaa kwa uangalifu.

Mtu akipokea huduma ya upimaji wa masikio huku akiwa ameketi. Mwuguzi wa afya anatumia kifaa cha kupima masikio na mtu anayepokea huduma anavyoonekana kuwa makini na mchakato huo. Mwengine anashuhudia nyuma ni madhara ni ya kambi ya huduma za afya.

Mtu mmoja anazima moto kutumia kizima moto katika eneo la mafunzo ya dharura , moto unawaka ndani ya chombo kilichowekwa barabarani . Njia ni ya lami ina mistari ya njano kuonyesha mipaka ya usalama vifaa vingine vya kuzima vinaonekana pembeni kama taadhari ya ziada.

Mahali kavu yenye mawe mingi inaonyesha mifugo waliokufa kwa ukame huku watu wawili waliovaa mavazi ya jamii za asili wakitembeabali na mizoga za ng'ombe. Anga ni jeusi kiasi, hali ikidhihirisha changamoto za mazingira na athari za mabadiliko za tabia nchi kwa wajamii za wafugaji. Mtu mmoja amesimama kwa umbali akiashiria ukame mkali na uhaba wa maji.

Mwanamke aliyevaa mavazi meusi akitembea kwenye eneo lenye madhara kavu anaonekana kubeba matawi ya mti yaliyokauka na nyuma yake kuna miti mingine yenye matawi makavu , ardhi hii ni kavu na anga inaonekana kuwa bluu hii inadhihirisha hali ya ukame katika eneo hili.

Sindano ya kupatia chanjo ikiwa imeshikiliwa kwa mkono mmoja. Kando yake kuna chupa ya chanjo ikiwa na mandiko ya vaccine . Mandhari ya bluu kuonyesha mazingira ya kliniki au hospitali na lengo kuu ilikuwa ni kuonyesha mchakato wa huo utoaji wa chanjo kwa watu.

Mafuriko yaliyojaa mbele ya hospitali ya ahero ambapo maji yamejaa eneo la kuingilia na shemu mbele ya jengo, uharibifu wa mafuriko unaonekana wazi, na inaonyesha kuwa hali ya hewa ilileta mvua kubwa, watu wanaweza kugundua changamoto hii ya mazingira inayo athiri huduma ya hospitali.

Mtu mmoja akitumia fimbo kufukuza nzige waliokalia vichaka vya mti. Anga ni ya wazi na inavutia na mti una vichaka vya kijani vimejaa nzige wanapaa hewani huku wakionekana kwa wingi wakijaza sehemu kubwa ya mandhari.

Kuna dawa ambayo vimetapakaa katika meza na shindano na pamoja kuna chupa vingine vilio na vifuniko ya rangi ya samawati na rangi ya machungwa.

Hospitalini ambapo muuguzi anamhudumia mgonjwa , muuguzi ambaye amevalia mavazi ya kazi ya rangi samawati na barakoa ya rangi nyeupe mno. Mgonjwa aliyevalia barakoa ya rangi samawati na kuna wagonjwa wengine waliosubiri katika foleni.

Afisa wa afya akiwa amevaa barakoa na fulana ya kazi akijiandaa kutoa chanjo kwa kutumia sindano aliyoshika kwa uangalifu. Mazingira haya yanaonyesha hema iliyoandaliwa kwa shughuli za kitabibu huku watu wengine wakiwa wemekaa karibu wakisubiri huduma.

Vidonge, chupa za dawa, na vifunganisho mbalimbali vya vidonge na virutubisho. Vidonge vipo kwenye vidonge vya plastiki na chupa kubwa za kioo na plastiki, huku zikiwa na rangi tofauti kama bluu, kijani, na rangi nyeupe. Dawa hizi zinaweza kuwa za matumizi ya kila siku au kwa ajili ya matibabu maalum.

Mwanamke aliyetabasamu amesimama nyuma ya dawati iliyoandikwa RECEPTION katika kituo cha huduma ya meno. Ukutani kuna bango lenye jina la kliniki pamoja na saa inayoonyesha muda. Eneo limepambwa kwa rangi ya waridi na masamawati huku sticker mbalimbali za malipo zikiwa zimebandikwa mbele ya meza ya mapokezi.

Gari kubwa limepinduka kati kati ya bara bara yenye mafuriko yanayo tirika kwa kasi, watu kadhaa wamesimaa kando wakilitazama tukio hilo huku maji yakielekea upande wa chini, mazingira yanaonekanq yanaonyesha kuwa ajali imetokea kutokana na hali mbaya ya hewa au barabara, kuta zenye vichaka na miti midogo inaonekana nyuma.

Rangi nyeupe ikiwa na maandishi ya rangi nyekundu na rangi ya nyeusi ikiwa na tembe i, mbele yake tembe tatu za rangi nyeupe.

Madaktari wakifanya kazi ya uchanjaji katika kliniki . Watu wanapata Huduma ya chanjo na wafanyikazi wa afya wamevaa mavazi ya kinga kama vile glovu na barakoa. Hali ya ndani ya kliniki inaonekana kuwa tulivu na inajali usafi na usalama.

Sehemu ya barabara imeharibiwa vibaya na maji ya kusomba udongo chini ya lami kusababisha mapengo makubwa. Watu wamesimama pembeni wakitazama kwa msahngao na dhahari. Mvua kubwa inaonekana kuwa chanzo cha mmomonyoko huu uliokatiza mawasiliano. Mandhari ya eneo linaonyesha vichaka na miti midogo huku anga ikiwa na mawingi mazito.

Wanawake wamevaa mavazi ya kitamaduni na mapambo ya shingoni wakiwa katika eneo la vumbi kila mmoja amebeba chombo kikubwa kichwani huenda wakitoka kuchota maji , mandhara yanaonyesha hali ya ukame.

Sanduku la kijani na nyeupe limeandikwa majina ya magonjwa matatu yanayokumbwa na chanjo ya MMR. Ambayo hutolewa kwa njia ya sindano. Chupa mbili ndogo zenye majina yanayofanana zimesimama mbele ya kifurushi hicho. Moja ina kofia ya buluu, nyingine ya fedha. Maelezo yaliyomo yanaoneysha dawa zinazotumika kuzuia surua na matumbwitumbwi na rubela. Vifaa hivi hupatikana hospitalini.

Mgonjwa amelala kwenye kitandaa maalum ndani ya chumba cha uchunguzi wa kiafya. Mtaalamu wa afya aliyevalia sare za hospitalini anamsaidia kuwekwa katika nafasi sahihi. Mashine kubwa ya kisasa ya MRI inasimama upande mmoja ikiwa tayari kuanza kazi ya kuchanganua mwili wake.

Chupa yenye kasha jekundu ina maji ya sampuli ya mkojo kwa ajili ya uchunguzi wa maambukizi. Karibu nayo kuna vidonge vyekundi vitatu na matunda ya bluu yaliyopangwa kwa mstari. Vitu vyote vimewekwa juu ya uso mweupe katika mazingira safi ya maabara au uchunguzi wa kiafya.

Mwanaume amesimama karibu na mizinga kubwa ya kuhifadhi maji akiwa amevaa fulana ya rangi ya buluu yenye maandishi. Pembeni yake kuna bango lenye nembo ya shirika linalohusisha na mswada wa maji safi, likiwa na ujumbe kuhusu matumaini, usawa na uwazaji wa jamii. Mandhari yanaonyesha jitihada za uboreshaji katika maji wa huduma za maji vijijini.

Sindano na chupa ya chanjo ya magonjwa ya mumps, rubella na surura , mtaalamu wa afya anashikilia sindano na chupa hiyo akiwa amevaa glovu za kinga . Nyuma kuna maelezo kuhusu matumizi ya chanjo hiyo.

Muuguzi aliyevalia sare za kazi ambayo ni ya rangi ya samawati , amevaa barakoa ya rangi ya samawati. Anahudumia mgonjwa anamdunga sindano, mgonjwa amevalia barakoa ya rangi ya samawati.

Wakazi wanasafisha makazi yao yaliyo zingirwa na maji ya mafuriko huku wengine wakitembea kwenye tope wakionyesha hatari za mvua kubwa katika eneo hilo.

...Amesimama karibu na mlango wa jengo ndogo lenye milango ya mabati. Amevaa shati lenye rangi angavu ya kijani, njano pamoja na suruali ya rangi ya giza. Mkono wake wa kulia umeelekezwa upande wa ukuta wa saruji mfupi ulioko mbele yake. Mazingira yana miti na majani mabichi. Na kuna mtungi wa plastiki juu ya ukuta upande wa kulia.

Mwanamke akiwa amesimama katika eneo la wazi akitazama mbele huku akiwa na vazi la rangi ya shaba na kichwa. Vibuyu vya maji vikiwa vimepangwa karibu naye nyua kuna majani machache ya miti na mandhari inayoonyesha jua.

Moja ambaye anasaidia mgonjwa ambaye anafanya mazoezi ya kimwili mtaalamu huyo amevaa koti la wagonjwa na anayemsaidia amevaa shati ya blue mazoezi yanafanyija kwenye sakafu ya rangi ya nyekundu ni kama kuna vifaa vya msaada iliyowekwa nyuma yao kama vile miongozo ya kutembea pacha inaadhirusha juhudi za mtaalamu katika kutoa huduma za afya mtu anayeitaji msaada katika kupata unafsi ya kimwili.

Wanawakewakiwa kwenye mazingira ya taasisi ya umma wakisimamua zoezi la usafi wa mikono. vifaa vya kutiririsha maji vimewekwa mstari pamoja na sabuni kwa ajili ya matumizi ya watu mbalimbali. Mmoja wa wahudumu anaonyesha ishara ya kuvalia glovu huku mwengine akiwa na mkoba mgongoni. Mwanajeshi amesimama karibu akifuatilia shughuli inayoendela. Wote wamevalia barakoa.

Mama ameshikilia mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni akiwa hospitalini. Tabasamu usoni zinaonyesha furaha kubwa baada ya kujifungua salama. Mazingira yanaashiria wodi ya uzazi yenye usafi na utulivu. Mtoto amelazwa kwenye blanketi la rangi ya waridi kwa uangalizi wa karibu.

Chupa za chanjo ya homa ya manjano pamoja na shindano, chanjo hio imetajwa kwa uwazi kwenye lebo ya chupa na shindano imetayarishwa kwa ajili ya matumizi, hii inadhibitisha maandalizi ya utoaji wa chanjo kwa mathumuni ya kinga dhidi ya homa ya manjano.

Mhudumu wa afya amevaa sare ya njano na barakoa. Anamhudumia mtoto mchanga aliyelazwa mikononi mwa mama aliyeketi, amevalia barakoa. Mazingira yanaonyesha kuwa wapo katika kituo cha matibabu Chenye mabango na maandishi ukutani. Mama ameshikilia mtoto kwa uangalifu huku mhudumu akimchunguza kwa makini.

Chanjo ya MMR , Measles Mumps Rubella , ambayo ni chanjo inayotumika kuzuia magonjwa ya surua, kipindupindu na Rubella. Kuna box na chanjo pamoja na gari mbili za dawa . Moja wa Una jina la chanjo na maandishi kuhusu matumizi yake.

Hospitalini ambapo muuguzi anamdumga mgonjwa sindano, katika mkono wake. Muuguzi amevalia balakoa ya rangi ya samawati, na mgonjwa amevalia balakoa ya rangi nyeusi. Na kuna chumba, kilicho nyuma yao, kilicho na rangi ya manjano na kuna mtu amesimama hapo nyuma ako naa..,

Kilicho na maandishi ya maneno ambayo imetumiwa rangi, rangi ya nyeusi imeandikwa Measles Mumps and Rubella vaccine , kilicho na rangi nyeupe, nyeusi na rangi ya samawati.

Mwanamke amevaa vazi la njano lenye mapambo ya blu na kijani huku akiwa ameshikilia sindano mkononi wa kulia na pambo upande wa kushoto . Nyuma yake kuna watu wengine waliovaa nguo zenye rangi tofauti wakiwa katika mazingira ya ndani yenye meza iliyofunikwa.

Chupa inaonyesha viale vya chanjo ya surua , mumps na rubela mmr chupa hio imefungwa vizuri na ina shilibgi mbili ikionyesha kuwa tayari kutumika kwa ajili ya uchanjaji ina lenga kuzuia magonjwa hatari kwa watoto na inalindwa kwa umakinifu ili kudumisha ubora wake.

Mfanyakazi akiwa anafanya kazi ya kudhibiti wadudu kwa kutumia kifaa cha kupuliza dawa. Mhuki mmoja unaaonekana kutoka kwa kifaa hicho huku mazingira mtaa wa jiji, amevaa mavazi ya kinga kofia na glovu.

Wauguzi wawili ambao mmoja waoa mevali nguo rasmi ya rangi ya nyeusi amefungu nywele kwa kofia na mwengine amevalia mavazi ya rangi samawati na barakoa mdomoni mwake, barakoa ya rangi samawati na wanahudumia mtoto ambaye anapata matibabu.

Chupa kadhaa za dawa zenye mfuniko wa njano zimepangwa kwa mstari juu ya meza ya chuma. Kila moja ina lebo na kipimo cha doses . Maagizo yanahusisha utunzaji kwenye baridi na matumizi ndani ya saa sita baada ya kufunguliwa. Mandhari ya nyuma kuna mwanga wa kijani, njano na nyekundu inayoashiria mazingira ya hospitali.

Mwanamke aliyevalia sare ya udhurungi analala chini kwenye mkeka. Huku mhudumu wa afya akiwa amepiga magoti kando yake na kushika tumbo lake kwa makini. Watu wengine wamesimama na kuketi karibu wakifwatilia kwa makini kinachoendelea. Mazingira yanaonyesha kuwa shughuli hii inafanyika nje kwenye eneo kwenye miti na viti vya mbao.

Mwanamke amevaa glove barakoa na mavazi ya kiafya, ameinama kumuangalia msichana aliyelala kwenye kiti cha mbao kilicho wekwa mito ya rangi ya blue na michoro sakafu ya udongo na mapambo ndani yanaonyesha mazingira ya nyumbani, mvulana anaoneka kwenye runinga upande wa kushoto wa picha.

Nyumba ya jadi imetengenezwa kwa matawi , nyasi na nguo zilizofunika sehemu ya juu. Imejengwa kwenye eneo kame lenye mchanga mwingi na vichaka vichache vilivyokauka. Mbali kidogo kuna chombo cha plastiki cha manjano pamoja na mtu aliyevaa vazi la rangi ya chungwa akiwa amesimama karibu na mti mdogo. Anga ni ya buluu lenye mawingu meupe na mazingira yanaonyesha maisha ya jamii wafugaji katika maeneo kame.

Mama ameketi na mtoto ambaye anamshika na mtaalamu wa afya wakiwa katika chumba cha kliniki. Mama anatoa huduma kwa mtoto huku mtaalamu akimsaidia na inaonekana ni mazingira ya hospitalini na kuna vifaa vya matibabu kwenye upande wa nyuma.

Gari ya mafuta imefanya ajali na kunawaka moto na moshi ya rangi nyeusi ,na kuna watu wamevalia ,mavazi ya rangi ya manjano na kijani ambapo wanachukua picha.

Wanaume wawili wamesimama kwenye uwanja wa nyasi wakikabiliana na kundi kubwa la nzige waliotanda angani, mmoja anaonekana na uso wa tabasamu, huku akichukua hatua kama kwamba, akijaribu kuwafukuza, hali hiyo wanaweza kusababisha uharibifu mkubwa wa mazao, kwa muda mfupi.

Mhudumu wa afya mwenye sare ya kijani anakagua hali ya mgonjwa aliye kwenye kitanda hospitalini. Kitanda kimefunikwa kwenye shuka nyeupe yenye nembo ya huduma ya dharura. Vyombo vya uchukuzi pamoja na mashine ya kufuatilia hali ya mwili vimewekwa mezani upande wa kulia. Mwanga wa asili unaingiia kupitia madirisha yaliyomo ukutani ukionyesha usafi wa mazingira. Daktari anaonekana makini akifanya kazi kwa umakini kujitolea kuhakikisha huduma bora.

Kukiwa na muuguzi na mgonjwa ambapo muuguzi amevalia mavazi ya rangi samawati pamoja na barakoa ya samawati na kuna mgonjwa aliye amevalia aproni ya rangi ya kijani ambapo amelala kuhudumiwa na muuguzi.

Madaktari wawili wakifanya kazi ya matibabu, mmoja anafanyia matibabu mgonjwa kwenye mdomo huku mwingine akisaidia kwa kuangalia vifaa vya matibabu, wote wamevaa mavazi ya kinga ya hospitali kama vile maski, na makoti ya ku, kawaida ya matibabu.

Mezani kuna chupa iliyojaa kiowevu cha kahawia pamoja na vyombo vya plastiki vyenye vitu mbalimbali. Vinyago vidogo vimepangwa kwa shanga na vitambaa vionyeshayo utamaduni wa kiafrika. Mandhari inaonyesha matumizi ya dawa za aisili. Rangi za nyekundu na nyeusi zimetawala huku vitu vingi vikipangwa kwa namna ya kuvutia macho.

Mwanamke anagakuliwa masikio na mtaalamu aliyevaa koti jeupe. Huku mkono wake ukiwa juu ya kichwa chake, mwanamke amevaa fulana iliyoandikwa maneno mekundu na anaonekana kuwa makini. Watu wengine wameketi nyuma wakitazama tukio hilo kwa umakini. Mazingira yanaonyesha kuwa ni shughuli ya kiafya.

Chupa ya plastiki yenye rangi ya waridi; Imeandikwa maneno ya bidhaa ya virutubisho. kichupa hiki kina vidonge vya kusaidia kuongeza kiwango cha nishati, kuimarisha kinga, kuboresha ngozi, nywele na kucha pamoja na kusaidia ukuaji wa afya ya mtoto tumboni. Maelezo yanaonyesha kuwa bidhaa hii ina vitamini muhimu zaidi ya ishirini na tatu kwa ajili ya lishe bora.

Jengo ndogo la mbao limesimama katikati ya kijani kibichi katika mazingira ya vijijini . Nyuma yake kuna miti midogo ambayo imestawi vizuri . Sehemu ya mbele ina sakafu na udongo ulionyooka huku vifaa vya plastiki na mbao vikiwa vimepangwa upande mmoja . Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na kuna mawingu meupe . Mchoro huu unaashiria matumizi ya kawaida ya choo cha nje.

Wauguzi wawili ambao wamevalia nguo rasmi za kazi za rangi nyeupe ambapo wanamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa katika kitanda na inaonekana ni kwamba wanamng'oa meno.

Gari ya mafuta imepata ajali ambapo kuna moshi mwingi na watu wengi wamesimama wengine wamevaa mavazi ya rangi samawati, manjano na kijani na mwingine anasimu anchukua picha.

Watu wawili wamesimama karibu na mtungi mkubwa, mtungi wa maji wakinawa mikononkwa kutumia sabuni. Mbele ya jengo yenye maandishi ukutani ishara ya kuzingatia usafi na kuzuia maambukizi.

Mwanamke akimwagilia maji kwenye chombo cha plastiki cha rangi ya manjano. Anaonekana akiwa na furaha akifanya kazi huku nyuma kuna nguo zilizonyongwa kavu kwenye kamba. Sehemu hio ina madhara za kijiji na nyumba za nyuma zina rangi ya shaba.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga anaonekana akiwa ndani ya jengo karibu na meja iliyojaa vifaa vya kitabibu kama gluvo, dawa na chupa za maji. Ukutani kuna matangazo pamoja na ngazi ya kuelekea ghorofa nyingine upande wa kushoto. Mazingira haya yanaonyesha tahadhari ya hali ya dharura ya kiafya wa maambukizi.

Mfanyikazi akifanya shughuli ya kudhibiti wadudu kweye mazingira ya ndani amevaa mavazi ya kinga kamili ikiwa na pamoja na glovu , helmet na mask ana kifaa cha kudunga dawa akiweka kwenye uso wa meza.

Umati limekusanyika chini ya hema wakishiriki kabla ya masaji kuhusu kinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mabango yenye ujumbe wa elimu yamewekwa huku washiriki wakiwasiliana na watoahuduma waliovaa mavazi yenye ujumbe wa afya. Mazingira yanatoa taswira ya juhudi za kijamii katika kueneza maarifa ya kijiji.

Dose ya chanjo ya homa ya manjano, ikiwa katika chupa ndogo na sindano. Kando yake kuna chupa nyingine iliyojaa vidonge na vifaa vya kinga vya bluu. Hii ni picha inayo husiana na huduma za afya. Hasa chanjo ya matibabu.

Muuguzi anayevalia nguo za kazi zilio na rangi nyekundu ambaye amevalia barakoa ya rangi samawati na kuna mama ambaye ameketi mahala hapa amevaa ni rinda ya rangi nyeusi na kitambaa cha kijani ambapo anaelezewa jinsi ya kukunywa dawa.

Wanaume watatu wamekusanyika mbele ya kibanda cha nyasi katika mazingira ya kijijini. Mmoja anaketi kwenye kiti akiwa anapimwa joto kifaa cha kisasa kinachoshughulikiwa na mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya buluu. Pembeni mtu mwingine anashughulikia na kifaa kingine hakionekani kuandika taarifa. Anga ni safi ni kama kazi inaendelea kwa utaratibu.

Mtu amevaa mavazi ya kinga ya rangi ya manjano glovu za blu buti ndefu na barakoa ya uso mzima . Amebeba mtungi wa dawa mgongoni na ananyunyiza mimea iliyopandwa kwa mstari yenye nafasi sawa sawa. Ardhi inaonekana imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo salama dhidi ya wadudu.

Mtu mzima akimsaidia msichana kupata chanjo mzee ameshikilia sindano ameelekea kumchoma, msichana ambaye amejiungania huku akionyesha uso wa hofu au kutokuwa na furaha, mwangaza wa asili unavuma kwa nyuma na watu wengine wanaonekana kwa umbali.

Mtu amesimama katikati ya shamba lenye mimea akielekeza mikono juu huku akitazama kundi kubwa la nzige waliotanda angani. Mandahri inaonyesha hali ya dharura ya kilimo kutokana na uvamizi wa wadudu hawa wanaoonekana wakiruka kwa wingi waifunika sehemu kubwa ya anga na mimea. Mazingira haya yanaashiria changamoto ya upotevu wa mazao na athari kwa usalama wa chakula.

Mtu aliyevalia koti jeupe anaonekana akionyesha bidhaa zilizomo ndani ya sanduku la plastiki ambazo zimefungwa kwa karatasi jeupe. Karibu kuna maua ya rangi ya michungwa na karatasi zilizoandikwa maandishi.

Chupa kilicho na dawa pamoja na shindano ambayo imelala chini ma kuna pakiti ambayo iko na rangi nyeupe na maandiahi yake ni ya rangi nyeusi ambapo imeandikwa Measles, Mumps, and Rubella vaccine live proteins

Tangazo la daktari wa uganga Dr. Galazinga akitangaza huduma za uchawi na kupenda, mafungio ya mapenzi na vya vichwa vya kuvutia. Picha ina vifaa vya uganga kama vikombe, karata na mishuma vinavyotumika katika shughuli hizi. Ujumbe kwenye bango unasisitiza kwamba huduma zinazotolewa ni za nguvu na zinatoa matokea haraka. Nambari ya simu imejumuishwa kwa ajili ya mawasiliano.

Jengo la choo cha chuma lililoshungushiwa kuta za mawe. Mtu mmoja anaonekana akitembea kuelekea kwenye jengo hilo ambalo limeandikwa, "Public Toilet" juu yake. Eneo lile limepambwa na majani na miti midogo inayozunguka.

Mwanamke amevaa sare ya hospitali na mtandio kichwani akiwa ndani ya chumba cha hospitali anamtunza mtoto mdogo akiwa kwenye kitanda maalum cha watoto wachanga , mazingira ni safi na yenye vifaa vya matibabu.

Mwanamke aliyevalia sare ya bluu ameketi na mama mwingine kwenye kitanda wakiwa ndani ya chumba chenye cheti kilichoandikwa ukutani. Wanaangalia kijitabu wakionekana kujadili jambo muhimu . Meza ndogo mbele yao ina vifaa kadhaa Karibu na runinga.

Daktari akimsaidia mgonjwa ambaye amejiwekea kichwa kwenye mto. Mgonjwa anapumzika kwenye kitanda cha matibabu huku akiwa amevaa vulana na suruali za blue .Na daktari amevaa koti la madaktari, akionekana akimsaidia kwa umakini.

Daktari akiwa anampatia mgonjwa chanjo , mgonjwa anakalia kiti huku daktari akifanya utaratibu wa kitaalamu. Huko nyuma kuna ukuta za rangi ya ngavu zinazofanya mazingira kuonekana . Mgonjwa amavaa maski na daktari pia amejiandaa na vifaa vya kujikinga.

Mtu ameshika chupa iliyobandikwa kibango cha rangi nyeupe kilicho na maandishi ya rangi nyeusi akishikilia sindano mkononi wake. Ni ya glovu ya rangi ya kijani.

Daktari wa meno amevaa barakoa na mavazi meupe ya hospitali akiwa na vifaa vya matibabu. Mtoto mdogo ameketi kwenye kiti maalum cha wagonjwa akiwa ameshikiliwa na mama yake. Wote wanaangalia mfano wa jino lililoshikiliwa na daktari, jambo linalosaidia kueleza huduma ya afya ya kinywa.

Kibango kikubwa ambacho kiko na maandishi kwa kitambaa cheupe, maandishi ya rangi nyekundu na kuna mtu amesimama hapo anakitazama maandishi hayo.

Kundi la watu limevaa mavazi ya kuwatambulisha kama wahudumu wa kijamii na wahusika na shughuli za elimu wamesimama ndani ya hema wakisikiliza kwa makini maelezo kutoka kwa mwakilishi anayeonekana kutoa maelezo kando yao kuna mabegi nyekundu yaliyoandikwa nembo rasmi yakionyesha ushirikiano na taasisi ya kitaifa ya msaada.

Muuguzi akimpa mgonjwa shindano. Mgonjwa amevaa shati lenye maua ya rangi ya njano inayoonekana kuwa hisia za kutulia wakati mchakato huu unafanyika. Muuguzi aliye kwenye picha anaonekana kufanya kazi kwa umakinifu na ustadi huku mazingira yakionyesha hospitali.

Daktari aliyevaa mavazi ya kujikinga anampatia mtoto chanjo akiwa mkononi mwa mama yake. Watazamaji wamevaa mavazi ya rangi ya manjano wakionyesha kuwa zoezi hili ni ya sehemu ya kampeni ya afya ya jamii. Tukio linayofanyika katika sehemu wazi likiwa na vifaa vya matibabu na watu waliovaa barakoa kusimama.

Ambao wameketi katika mviringo wamevalia mavazi ya rangi samawati mwingine mmoja wao amesimama akiwaelezea kuhusu mambo fulani.

Afisa wa afya ameketi akizungumza na mwanamke aliyevaa kiremba cheusi, akionekana kuelezea jambo muhimu kuhusu dawa zilizo mbele yao, karatasi za takwimu na ratiba mbali mbali zimetundikwa ukutani, zikionyesha mipangilio ya kazi ya huduma, mazungumzo yao yanaashiria ushauri wa kitabibu.

Umati wa watu uliokusanyika katika eneo lililoharibiwa na moto. Majengo yaliteketea na mtaa iko wazi huku watu wakichunguza na wengine wakisaidia kuokolea. Watu wamesimama na wengine wanatembea wazi wakiwa wamevaa mavazi ya rangi mbali mbali.

Hospitali ambapo wagonjwa wamelala kwenye vitanda vya matibabu. Kuna baadhi ya watu wakiwa wamesinzia wakiwa na vidonge vya ujenzi wa damu. Inaonekana kuwa ni sehemu ya kitengo cha matibabu na hali ya dharura na ni hospitali yenye mazingira ya uangalizi wa afya.

Picha ya chanjo ya MMR measles , mumps , rubella inatumika kuzuia magonjwa ya korijo , mumps na rubella . Picha hiyo ina maandiko inayoelezea jina la chanjo za kiasi chake cha mililita twenty ml . Chanjo hii inatumika kwa watu hasa watoto kama kinga dhidi ya virusi vya magonjwa hayo.

Watu wengi wamesimama karibu na barabara wakitazama moshi mzito, ukirefuka juu angani kutoka kwenye manthari yaliyo waka moto, umati mkubwa unaonekana kupiga picha hio, yanathihirisha hali ya taharuki na wasi wasi miongoni mwa walio kusanyika.

Watu wamesimama kwa mstari wakingojea kupokea msaada kutoka wale waliosimama chini ya mti wenye kivuli. Baadhi ya waandaji wanagawa vyakula, maji na vifaa vingine vya msingi kwa jamii. Mabakuli, vyombo na mitungi vya plastiki vimepangwa kwa utaratibu karibu na eneo la usambazaji. Wamevaa mavazi ya kila aina wakionekana kuwa na nidhamu na subira.

Karatasi ya vidonge vya majelatini vilivyojaa kioweo kwa manjano. Kando yake kuna kipima joto cha mvunguni kilichowekwa kwa upinde. Na pembeni kuna maungo matatu ya vioweo nyekundu iliyopangwa kwa mstari juu ya uso mwekundu.

Chupa kadha zenye lebo ya zephania life herbal clinic zimepangwa kwenye meza ya kioo zikionyesha kuwa ni bidhaa za asili zinazodai kusaidia kudhibiti kisukari . Maelezo kwenye vifunganisho yanaelezea matumizi , dosi na tahadhari ya kiafya . Mandhari inaonyesha mazingira ya duka ya tiba mbadala ambapo wateja wanaweza kupata ushauri kuhusu afya yao kwa kutumia vipurisho vya mmea

Sehemu ambapo kuna mama amelala chini akiwa amevalia blausi nyeupe na rangi ya waridi ambapo kuna mwuguzu anayemgusa tumboni amevalia gambuti la rangi ya nyeusi.

Kundi la watu wakiwa wamesimama mbele ya masanduku na pakiti za bidhaa za usafi wa hedhi. Kila mtu ana bango ya kubeba ujumbe ya kuhamasisha haki ya kupata bidhaa hizo. Ni juhudi ya kushirikiana na kuhamasisha kuhusu muhimu wa kuondoa vizuizi Kwa wasichana na wanawake katika kupata bidhaa za usafi.

Kundi la watu wakiwa katika kituo cha huduma, wote wamevaa mabarakoa, na baadhi wanashikilia nyaraka mkononi, watu wawili wanashugulika na karatasi mbele yao, huku wengine wakisubiria kwa mbali, manthari ina meza za kuni na sehemu ya nyuma ni kuta za mawe na kiti cha mtu mmoja kilicho mbali na, wengine.

Nesi aliyevaa sare na miwani anampatia chanjo mtoto mchanga anayetegemea mkono wa mama mwenye koti ya pinki na kofia nyekundu wote wako katika chumba cha hospitali kilicho na vifaa vya matibabu inavyoonekana nyuma yao mazingira yanonyesha hali ya utulivu na umakini wakati wa huduma ya afya.

Daktari mwenye koti jeupe na barakoa anatoa huduma ya chanjo kwa mwanamme aliyevaa shati la mistari na kofia. Mazingira yanaonyesha kuwa shughuli hiyo inafanyika eneo la wazi lililofunikwa. Tendo hilo linaakishia jitihada ya kulinda afya ya jamii kupitia matibabu ya kinga dhidi ya magonjwa.

Jengo limeporomaka na watu mbali mbali wakiwemo waokoaji waliovaa sare za usalama wakiangaika na kufuata . Umati umesimama juu ya mabaki huku baadhi wakionekana kushiriki juhudi ya uokoaji.

Daktari wa meno amevaa glovu pamoja na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti maalum cha kliniki . Vyombo vya kazi vinaonekana mkononi akitazama ndani ya mdomo wa mhudumiwa . Sebule ya matibabu ina kabati la kahawia sabuni na kielektronia juu ya kaunta pamoja na vifaa vingine vilivyopagwa kwa mpangilio.

Sabuni mbili vikiwa vyenye rangi nyeusi na vichupa vitatu kando yake kuna viwili vyenye vifuniko ya rangi nyeupe na kuna ingine ikona kifuniko ya rangi ya manjano.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa koti jeupe container la plastiki la blue limewekwa karibu ikiwa na vifaa muhimu vya matibabu mazingira ni ya nje yanaonyesha mimea na nyayo za umeme angani mtu wa huduma ameinama kwa umakinifu kuhakikisha sindano inatumika ipasavyo.

Mwanamke ameketi huku akipokea sindano kwenye mkono wa kushoto kutoka kwa mtaalamu aliyevaa barakoa, glovu na mavazi ya kujikinga. Meza iliyo mbele yao ina chupa za plastiki iliyojaa maji. Mandhari ya nyuma inaonyesha pazia iliyotenganisha maeneo ya huduma.

Majengo ya mabati yanayoonekana yamezingirwa na maji ya rangi ya udongo. Maji yamejaa hadi kufunika sehemu ya chini ya nyumba. Mashine ya miti na mabaki ya mimea yamesimama katika juu ya uso wa maji. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mirefu na anga yenye mawingu nadhifu.

Daktari wa meno anamsaidia mgonjwa katika chumba cha matibabu. Mgonjwa anaonekana amekalia kiti cha matibabu huku daktari mmoja akiwa ameshika zana za matibabu, na mwingine akimsaidia kwa kushika mdomo. Vifaa za matibabu zinaonekana vizuri.

Mfanyikazi wa kudhibiti wadudu, akitumia kifaa cha kudunga dawa. Amevalia mavazi ya kinga kamili, ikiwa na pamoja na glavu ya li neti na maski. Amevua moshi kutoka kwenye kifaa hicho, huku akifanya kazi kwenye mtaa. Picha inahusiana na shughuli za kuzuia wadudu, yanayosababishwa na mimelea.

Chupa ya juice yenye rangi nyekundu ikiwa na nembo ya HB na jina la arorwet kwenye lebo yake chupa hio imesimama mbele ya mimea ya kijani kibichi.

Daktari ameshika mkono mgonjwa akitumia kifaa maalum cha mazoezi. Vifaa vya kiafya kama elektrodi vimewekwa kwenye nguzo na nyaya zimeunganishwa na mashine, chumba na kuni za plastiki za rangi tofauti upande wa kushoto. Mkono wa mgonjwa umewekwa juu ya toroli jeupe kwa usafi na utulivu wakati wa taratibu.

Mfugaji wa ng'ombe amevaa mavazi ya kujikinga akichoma chanjo ng'ombe. Amevaa mavazi ya kinga ya mvua ya manjano, glavu na barakoa. Ng'ombe anakaa kimya huku mfugaji akifanya kazi kwa umakinifu. Mfumo wa uzio wa ng'ombe unaonekana nyuma na angani kuna mawingu machache.

Chupa ya virutubishi vya afya yenye lebo inayoonyesha jina ya Soldi, Aina ya vitamini D3, kipimo cha elfu kumi IU na maelezo kuhusu manufaa yake kwa mifupa, moyo , misuli pamoja na kinga ya mwili.

Mama ameketi akiwa amemshika mtoto mchanga kwenye mapaja yake huku mhudumu wa afya akifanya uchunguzi wa kitibabu. Daktari huyu amevaa glavu na kofia jeupe anaonekana makini wakati wa kuwahudumia wagonjwa, waliokusanyika maeneo ya kliniki ya kijamii. Wengine wamesimama wakisubiri huduma katika mazingira yenye shughuli nyingi.

Dawa mbalimbali zimepangwa juu ya meza, kila chupa kikiwa na kibandiko kinachoonyesha jina, kiwango na matumizi ya dawa hizo. Kando yake vifuniko vimefunguliwa vikionyesha vidonge vya aina tofauti. Mandhari inaashiria mpango wa matibabu wenye mwelekeo wa tiba ya ugonjwa sugu unaohitaji usimamaizi wa karibu na ufuatialiaji wakikutibu.

Chupa kubwa ya plastiki yenye kifuniko jeupe imeekwa juu ya meza ya kahawia . Nembo yenye rangi nyekundu, bluu, njano na nyeusi imepandikwa upande wa mbele lebo ya manjano limeandikwa na herufi kubwa juubya lebo hiyo. Pempeni alipo kuna picha za mimea zenye majani ya kijani kibichi. Chupa imejaa unga wenye rangi nyeusi.

Mwuguzi wenye sare za buluu akimchunguza mtoto mchanga aliye ndani ya kitanda maalum hospitalini. Anaonekana makini akiwa amevaa miwani pamoja na stethoskopu shingoni huku mazingira yakiwa safi na yenye mwangaza wa kutosha. Saa ya ukutani inaonyesha muda wa utaratibu wa kazi unaoendelea kwa utulivu.

Mfanyikazi akifanya kazi ya kudhibiti wadudu katika mazingira ya ndani, amevaa mavazi ya kinga ikiwa na pamoja na glavu yenye neti na maski ya hewa, anatumia kifaa cha kudunga dawa kwenye eneo la ndani ambalo linaonekana kuwa na vifaa vya jikoni, hii ni shughuli inayohusiana na ulinzi dhidi ya wadudu na vimelea.

Maafisa waliovaa sare za mashinani wakisimama kwa pamoja wakiwa wameshika vifaa vya kielektroniki. Ishara la kuanza zoezi la kitaifa la kuhesabu watu, katika mazingira ya jua kali nje la jengo la kijiji.

Vifaa vya tiba vimewekwa juu ya meza ya mbao vikiwemo sindano, chupa na box ya dawa. Maandishi kwenye kifunganisho yanaelezea matumizi ya chanjo dhidi ya surua, matumbutumbu na rubella. Rangi ya bluu na nyeupe inatawala kwenye vifunganisho ikionyesha maelezo muhimu kwa wahudumu wa afya.

Wahudumu wa afya wakimpatia chanjo watoto katika mazingira ya kambi ya tiba. Mtoto ameketi kwenye mapacha ya mama huku nesi akiwa tayari kumchoma sindano. Wengine wamesimama karibu wakifuatilia kwa makini. Dawati vina vifaa muhimu vya matibabu na vipeperushi vinavyoonyesha Huduma zinazotolewa.

Mtoto wa kike ameshikilia chupa ya dawa ya mitishamba inayosomeka Doctor Abdella Herbal Medical Care . Kifuniko chake ni cha kijani na mwili wake ni wa plastiki una rangi ya kahawia. Nembo kwenye lebo inaonyesha mimea pamoja na michoro ya virusi ikidokeza matumizi ya tiba asilia dhidi ya rangi angavu. Na vidole vyake vimepambwa kwa pete na kucha zimepakwa rangi.

Chupa yenye lebo ya dawa imewekwa juu ya meza ikiwa na vidonge vya rangi nyekundu vimetapakaa karibu nayo maandishi, kwenye kifunikio yanaelezea jina ya bidhaa, vipato na, maelezo ya matumizi, mazingira ya ndani ya pazia yana michoro ya maua upande wa nyuma, rangi ya chupa ni kijani hafifu, kifuniko kikiwa chenye kifuniko juu kabisaa.

Mama amemkumbatia mtoto mchanga akiwa hospitalini. Amevalia mavazi ya hospitali na mtoto amefunikwa kwa shuka cheupe. Hali ya mazingira inaonekana kuwa ya amani na mama huyo anahisi furaha akimshika mtoto wake.

Umebomoka na kua lando la kifuzi kilio zingira barabara, watu kadhaa wamesimama karibu , wengine kadhaa wakiwa wanarekodi kwa simu. Mavazi ya waokoaji yanaonekana yakielea eneo la tukio. Majirani na wapita njia wanashuhudia uharibifu mkubwa. Mitaa ya karibu imezingirwa na ndani. Nguzo za umeme zimesimama kando. Nyasi zikiwa hatarini kuadhirika. Mavazi ya waokoaji yanathihirisha uwepo wa vikosi vya dharura.

Kuna chupa mbili za dawa zilizoshikiliwa na mkono mmoja, dawa moja ina rebo nyekundu nyingine ni chupa nyeupe pamoja na hizo kuna pia kifunganisho cha dawa kinachoeleza maelezo ya bidhaa, dawa hizi zinaweza kuwa za matibabu au za kutibithi magonjwa.

Mwanamke aliyevalia sare ya hudhurungi amelala chini penye mkeka huku muhudumu wa afya akiwa amepiga magoti kando yake na kupiga magoti na kushika tumbo lake kwa makini watu wengine wanne wamesimama na wengine wameketi karibu kufuatilia kwa makini kinachoendelea kwenye shuguli hii inafanyika nje ya miti na viti vya mbao mavazi ya washirika yanaonyesha kuwa ni tukio la ujamii.

Daktari wa upasuaji ambao wako katika chumba cha upasuaji, wanafanya mtu upasuaji. Wamevaia mavazi ya rangi ya samawati na barakoa ya samawati na hata kofia ya rangi ya samawati.

Wahudumu wa afya wakiwa katika kituo cha afya wakiwa wanamchanja mtoto aliyeshikiliwa na mzazi wake. Wamevaa barakoa na sare zenye maandishi yanayoonyesha kampuni dhidi ya surua na Rubella. Kando ya ukuta kuna mabango ya kuelimisha jamii kuhusu huduma za kinga.

Vidonge vya kijani kibichi vimefungwa kwenye karatasi ya plastiki alumini, yenye maandishi meupe juu ya sehemu ya kijani. Yakionyesha jina la dawa aina ya IBUPROFEN. Hii hutumika kupunguza maumivu mwilini, homa na uvimba. Misururu ya tembe imewekwa kwa mpangilio ndani ya kifurushi maalum kinacholinda dithi ya unyevu na uchafu.

Hospitalini ambapo kuna mhuguzi amevalia sare za rangi ya samawati, amevalia barakoa mdomoni mwake. Pia kuna mama ambaye ameketi na ameshikilia mtoto. Mhuguzi anamdunga mtoto sindano.

Watu wawili wakichukua mitungi ya oxijeni kutoka kwa lori na kuingiza kwenye jengo wote wanavaa vibango vya usalama na mavazi ya kazi, huu ni hatua muhimu ya kusambaza oxijeni na wamevalia barakoa.

Wauguzi wawili wakishughulikia watoto wachanga wawili waliovaa vichwa vyao venye rangi angafu wamekaa hospitalini kwenye kitanda cha wagonjwa na mazingira yanaonyesha hali ya utulivu watoto wanashikiliwa kwa uangalifu na wauguzi huku wakiwa na tabasamu za furaha.

Watu mbali mbali wamekusanyika kushuhudia uzinduzi wa mradi wa maji safi, mmoja wa viongozi amefungua bomba huku wengine wakifuatilia kwa umakini mitungi ya plastiki ya manjano imepangwa ili kujaza maji, baadhi ya watu wamevalia rasmi kushirikia tukio maalum, kamera zikinasa kila tukio kwa ajili ya kumbu kumbu, miongoni mwa watu kuna wazungu.

Daktari wa watoto amevaa sare ya hospitali na kutumia kifaa cha uchunguzi kukagua afya ya kichanga ambacho kinashikiliwa kwa upole na mama aliyevalia hijabu ya njano. Wapo ndani ya chumba chenye ukuta cha rangi ya zambarau na samawati ikiwa na picha na vifaa vya matibabu mezani.

Kundi la watu wakiwa na mifuko mikubwa yenye bidhaa mbalimbali labda za msaada. Kati yao kuna maafisa wa usalama pamoja na wananchi wakiwa na vipeperushi mikononi. Mifuko hio ina maandiko yanayoonekana kwenye upande mmoja. Wanapohudhuria watu huwa wanashiriki katika shughuli za kutoa misaada kwa jamii.

Muuguzi amevaa sare za kazi akimpatia mtoto chanjo huku mama akiwa amembeba kwa utulivu. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya Huduma ya afya. Kuna viti vya plastiki ,sanduku la baridi kwa ajili ya kuhifadhi dawa. Kando kuna watu wengine wanaoshuhudia huduma hiyo.

Mtaalamu wa afya akimsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya kuimarisha mguu. Mgonjwa amekalia kiti na anainua mguu wake kupitia vifaa maalum. Mtaalamu huyo anamchunguza na kuhakikisha anafanya mazoezi kwa usahihi. Eneo linaokena kuwa ni la hospitali au kituo cha matibabu.

Hospitali ambapo kuna muuguzi amevalia sare za kazi za rangi samawati. Amevalia barakoa ya rangi samawati. Ameshika dawa kwa mkono na sindano.

Wahudumu wawili wa afya wavaa glovu, barakoa, na miwani ya kinga. Wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari. Vifaa vya kisasa vya kliniki vinaonekana nyuma yao, wakitumia mwanga wa buluu kufanya matibabu ya meno.

Zimejaa chupa za bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mipangilio. Vipo vyombo vikubwa vya plastiki vilivyojaa unga na mbele kuna michoro ya sanaa iliyoegemezwa ukutani na mezani.

Bidhaa za mizizi zilizohifadhiwa kwenye viunganisho mbalimbali sokoni. Mizizi hiyo imewekwa kwa umaridadi kwenye meza huku bidhaa za vyombo zikionekana kuwa na vyakula vya kibiashara hali ya sokoni ikionekana kuwa yenye shughuli nyingi na wauzaji na wateja wakishughulika na bidhaa hizo.

Daktari akiwa na moto mdogo kwenye kitanda cha hospitali daktari amevaa mavazi za hospitali na masks huku akimshughulikia mtoto aliyevaa mavazi ya bluu kuna vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye meza na mazingira yanavyoonekana ni ya hospitali.

Wahudumu wa huduma wa dharura waliovaa mavazi mekundu wamesimama karibu na kitanda cha wagonjwa ambapo mgonjwa amelawa akizungukwa na wauguzi , eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya mapokezi ya dharura katika hospitali kwa kuzingatia maandishi ukutani vifaa ya matibabu vinaonekana karibu wote wanaonekana kushiriki mazungumzo ya huduma.

Mtu mmoja anafanya kazi ya usanifu kwenye mazingira ya ndani. Mtu huyu, amevaa mavazi ya kazi yenye rangi ya kijivu na nyekundu na pia ana kofia nyekundu. Anafanya kazi ya kukata kitu kwa mikono yake. Katika mazingira yake, kuna kiti na ukuta wenye picha na kalenda.

Walimu wawili wamesimama mbele ya darasa lenye ubao wa kijani huku wanafunzi walioketi kwenye madawati wakisikiliza kwa makini . Wanafunzi wamevaa sare za rangi ya blu na waridi wakiwa wamepanga mstari . Mwalimu mmoja ameandika maandishi ubao nyuma yao akielezea somo . Maski zimevaliwa na wote kama tahadhari ya kiafya . Mandhari ya darasa linaonyesha mazingira ya shule ya msingi .

Chupa ya dawa ya asili inayoitwa zephania life detox . Dawa hii ina lebo ya kliniki ya Zepharnia Herbal Clinic na itatamkwa kama hundred percent asili . Chupa ina muundo mweupe na rangi za kijani na inatumika kwa madhumuni ya detox .

Chanjo ya MMR ni dhidi ya surua, matumbwitumbwi, na rubela, pamoja na kabrasha linaloelezea umuhimu wa chanjo hii. Vidonge vimepatiwa kwenye pasha la MMR vaccine what you need to know . Taarifa zinazohusiana na chanjo ya MMR zinapatikana kwenye kabrasha hilo.

Maji wamejaa kwenye makazi ya watu huku wakaaji wakienda barabarani wakipita katikati ya mafuriko. Majengo ya umma na nyumba zimezungukwa na maji ya rangi ya udongo ishara ya mvua kubwa. Watu wanatembea bila viatu.

Chupa nyeupe ya plasitiki yenye nembo imeandikwa juu ya uso wa buluu jina IBUPROFEN limeandikwa kwa maadhishi meusi likionyesha kuwa ni dawa ya kutuliza maumivu na kupunguza homa na ufimbe ,pembeni kuna viungo vingine visivyo na maandishi yanaonekana wazi kimuundo.

Wazazi wawili wameketi karibu na kitanda cha hospitali wakitazama mtoto mchanga aliyevaliahwa nguo nyekundu yenye kofia. Mama amevaa mavazi ya kulala ya rangi ya waridi pamoja na Kofia ya upasuaji ,huku Baba akiwa amemshika mtoto kwa upendo mkononi mwake. Mazingira yanaonyesha kuwa wako wadi ya wazazi.

Mikono miwili imeegemezwa juu ya vifurushi vya taulo za kike vilivyopangwa mezani. Bidhaa hizo zina rangi tofauti zenye maandishi yanayoelezea matumizi yake ya kiafya kwa wanawake. Mandhari inaonyesha mazingira ya ndani huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Unaashiria maandalizi ya usambazaji wa msaada.

Mwanamke mjamzito amelala juu ya mkeka akiwa na mhudumu wa afya anayemchunguza tumbo akiwa makini. Mavazi ya rangi mbalimbali yanaonyesha utambulisho wa kitamaduni na mazingira ya kawaida yanaashiria huduma yanayotolewa nyumbani au katika kituo cha afya cha jamii.

Mama aliyelazwa kitandani akiwa amembeba mtoto mchanga anazungumxa na kikundincha watu waliomtembelea hospitalini. Mmoja wao anaonekana akizungumza kwa ishara ya kueleza jambo muhimu huku wengine wakiskiliza kwa makini .Mazingira yanaonyesha hali ya usaidizi mshikamano na faraja.

Watu wawili wameketi ndani ya hema wakizungumza uso kwa uso, mwanamke amevalia sare ya manjano na huku anaonekana kuhoji mama aliye na mtoto mchanga, karatasi, kalamu na dawa ya kutakasa mikono viko mezani, ikionyesha taa, tahathari za kiafya zinazo fuatwa, mazingira haya yanaashiria huduma ya afya inaendelea katika hali ya utulivu.

Vidonge na vipimo vya dawa katika vifunganisho vyake. Kila kifunganisho kinashikilia dosi za dawa ambazo zimewekwa kutumika kwa matibabu. Vidonge hivi vinaonekana vikiwa vimeandaliwa kwa matumizi ya kitaalamu na kufungwa vizuri kwa usalama.

Watoto wanne wamesimama karibu na tangi kubwa la maji ya rangi imeandikwa We drink Clean water donated by Hopecore . Mtoto mmoja anamwaga maji kutoka kwenye bomba. Wengine wanatazama kwa makini wakishika chupa zao. Mwanamke mmoja anasimama karibu na kuta za jengo la shule. Nyuma yao kuna dirisha lenye vioo ya buluu.

Mikono miwili imevaa glovu nyeupe ikionekana ikimhudumia mzee anayehitaji msaada wa kimatibabu. Ngozi ya mgonjwa inayosha umri kubwa na mazingira yanaonekana huduma ya kiafya inayoendela kwa uangalifu .Mavazi ya mhudumu yanaashiria taaluma ya usafi unaozingatiwa wakati wa kutoa matibabu.

Daktari wa meno amevaa glovu , miwani ya kinga na barakoa na kofia maalum ya upasuaji akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha matibabu . Mgonjwa ameweka mdomo wazi huku akishikilia kifaa cha kinga ya macho akionyesha kuwa utaratibu wa kutibu unaendelea . Mavazi ya mhudumu yana nembo ya taasisi ya afya ya meno yakidhibitisha mazingira ya kitaalamu.

Mfanyikazi wa kilimo akitumia kifaa cha kupuliza dawa shambani anapuliza dawa kwenye mazao ya mpunga ili kuzuia magonjwa na wadudu, hali inaonekana kuwa wazi na mazao yamepandwa kwa mstari.

Mfanyakazi wa kilimo akitumia kifaa cha kunyunyizia dawa shambani. Amevaa mavazi ya kinga kama koti la mvua, glovu na kofia akifanya kazi kwa uangalifu ili kuzuia madhara yote ya kemikali. Dawa inayonyunyizwa inaonekana kutumika katika mazao ya shambani ili kudhibiti wadudu.

Baadhi ya dawa mbadala zinatengenezwa kwa viambato vya asili kama mbegu na tikiti, mimea ya dawa na amfuta, vifaa vya kupikia na chupa zenye dawa zimepangwa juu ya ubao wa mbao, kikombe kikiwa na majani safi ya tiba.

Mtu aliyevaa vazi la kazi la kujikinga na kinyago akizungumza na mwingine aliyekaa mbele yake. Meza ina vifaa vya usafi kama vile sabuni ya mkono. Mtu aliye mbele anaonekana akiwa na mgongo, kwa kumwelekea kwa kamera. Wanaongelea kuhusu umuhimu wa usafi.

Chupa ya plastiki yenye rangi ya kijani imejazwa vidonge vya madini ya chuma . Jina ya bidhaa imeandikwa kwa herufi kubwa upande mbele likifuatwa na kiasi cha dawa kilichomo ndani . Sehemu ya chini inaonyesha jumla ya vidonge pamoja na aina ya kirutubisho . Maelezo yameandikwa kwa kingereza yakieleza manufaa ya matumizi kwa afya na damu . Kifuniko kimefungwa vizuri ili kuhakikisha usalama wa yaliyomo.

Hapa ni hospitalini ambapo kuna muuguzi mmoja ambaye amevalia nguo ya kazi ya rangi nyeupe. Ambapo anamtazama mgonjwa katika masikio yake. Na kuna wagonjwa wengine ambao wanasubili katika foleni.

Mhudumu na mwanamke wamesimama karibu na meza ya hospitali, mtoto mchanga amevalishwa nguo zilizopendeza, mhudumu amevaa sare za afya akitoa huduma ya karibu huku mwanamke akiwa na tabasamu na upole.

Mkazi akitumia kifaa cha kusafisha mikono, anaonekana akiwa na mavazi ya kazi ya kijani akifanya kazi kudunisha usafi katika eneo hilo. Eneo linaonekana kuwa na vioo na sehemu muhimu ya kuhakikisha usafi na kuzuia magonjwa .

Mwanamke aliyevaa koti jeupe anamsaidia mwanaume kufanya mazoezi ya kimwili kwenye sakafu yenye mitikaa rangi mbali mbali, mwanaume, yuko kwenye magoti na mikono yake huku akionekana kuelekezwa jinsi ya kushikilia mwili wake, pembeni kuna vifaa vya kusaidia kutembea pamoja na kiti cha magurudumu.

Hospitali ambapo kuna muuguzi amevaa mavazi ya rangi nyeupe akiwa amevalia miwani, na mama aliyeshika mtoto amevalia kofia nyekundu, ambapo wanapatia mtoto dawa.

Mtu mmoja amejetu kwenye kochi lililofunikwa kwa kitambaa safi pia akiwa amevaa fulana la Shiraka ya kijamii amebeba mtoto mcganga aliyezama usingizini juu ya blanketi yenye michoro ya kuvutia mazingira ya ndani yanaonyesha mazingira ya nyumbani yenye utulivu na hali hii inaonyesha huduma za afya unaitolewa moja kwa moja kwa familia.

Mtu amevaa koti jeupe na glovu akifanya kazi kwenye maabara ,meza imejaa vifaa mbalimbali vya kisayansi kama vile mashine za kupima sampuli, miricha ya dawa na daftari ya kumbukumbu. Karibu kuna kibodi ,jarida na karatasi zingine zilizopangwa.

Mwanaume ameketi kwenye kifaa cha mazoezi akiwa ameinua mikono juu kushikilia vishikizo vya plastiki ya buluu, mtu mwingine aliyevaa fulana ya buluu amesimama karibu naye akionekana kutoa mwongozo, wako katika chumba cha tiba ya viungo.

Mwanzilishaji akionyesha na kufundisha kuhusu matumizi ya kinyago cha kike cha hedhi. Mwanzishaji huyu ameva shati jeupe na amesimama mbele ya ubao wa shule unaoonyesha maandishi na michoro. Kando yake mzungumzaji mwengine aliyevaa mavazi ya rangi ya buluu anashiriki kwa kutazama na kujifuza.

Mwanaume aliyevalia sare za shirika la afya amepatia mvulana dawa kwa kutumia kifaa maalum cha matone mdomoni. Wengine waliovaa fulana za rangi ya manjano na kofia za kinga wanaonekana wakifuatilia zoezi hilo kwa makini. Maeneo ya nyuma yanaonyesha watu wakiwa wameketi wakisubiri huduma.

Wauguzi wawili wako ndani ya wodi ya watoto wachanga wakihudumia vitoto vilivyolazwa kwenye mashine maalum . Vifaa vya kitabibu vinapangwa kwa mpangilio mzuri . Ukutani kuna mabango ya taarifa muhimu mwangaza wa chuma umetosha ukionyesha mazingira ya hospitalini yenye usafi . Dirisha kubwa limeingiza mwanga wa asili.

Timu ya madaktari wakiwa wakijiandaa kufanya upasuaji, wamevaa mavazi ya ulinzi ya kijani kibichi na vichwa vyao vimefunikwa kwa kofia za hospitali. Wengine wanashughulika na vifaa vya upasuaji huku wengine wakisimama wakiangalia kwa umakini.

Chupa nyeupe yenye lebo ya rangi ya machungwa imelala juu ya uso ya tambarare ikiwa wavu na vidonge vya njano vya duara vimesambaa pembeni, maandishi kwenye kifuniko yanaonyesha jina la bidhaa pamoja na kiasi cha vitamini kilichomo hii ni konteina la virutubisho vinavyo saidia mwili.

Sindano na chupa ya chanjo ya virusi vya rubela, surura na mumps. Chupa lina maandishi yanayoonyesha jina la chanjo na kipimo chake. Vifaa vya matibabu kama vile bomba la sindano na kifuko cha pamba vinaonekana karibu na chupa hii.

Wahudumu waili wa afia wameva mavazi ya kitalamu na glovu wakimhudumia mgonjwa anaeonekana kwenye kiti cha daktari wa meno. Kifa cha kimatibabu kinatumika kinywani mwa mgonjwa.

Mtoto akiwa kliniki akishughulikia na mtaalamu wa afya . Daktari amevaa mavazi ya kinga huku akifanya kazi ya kutoa huduma mandhari ya ndani ya kliniki no safina inaonyesha Huduma wa afya inayotumiwa Kwa umakini .

Mtoto mdogo akitembea kwa msaada wa wazazi wake katika mazingira ya tiba ya miguu, wazazi wamesimama kando ya mtoto mmoja akiwa amemshika mikono yake, huku mwingine akimsaidia akimshika miguu, kuna mpira wa miguu chini na vifaa vya matibabu vinavyoonekana katika kwa ground .

Watu wawili wakichota maji kutoka kwenye mafuriko, mmoja akichukua maji kwa ndoo huku mwengine akiwa anekunja magoti akichota kwenye bakuli. Maeneo yanazunguka yanaonekana kuwa na mafuriko na nyumba za nyuma zinaonekana za nyasi ndefu.

Mtu amevaa koti la usalama la manjano akiwa amesimama kwenye eneo la maji, huku akiwa amebeba mtundu wa plastiki wa samawati mgongoni. Sehemu ya chini ya suruali yake inaonekana kugusana na maji, ikionyesha uwepo wa shughuli ya utafiti. Mandhari inaashiria mazingira ya kijijini.

Sanduku jeupe limeandikwa Vitamin D3 ikiwa na maandishi ya buluu ya kijani pamoja na kipimo cha milimita moja chenye dozi ya vipande vitano vya shindano. Chupa ya kahawia imesimama upande wa kulia ikiwa na kikovu kinachotumika kupima mdomoni. Dawa hii ina cholecalciferol husaidia afya ya mifupa.

Chupa cha chanjo ya polio yenye maandishi yanayoelezea kwamba ni kwa ajili ya shindano pekee, chupa hii iko karibu na shindano na stethekopu ya alama ya huduma ya afya, rangi ya msingi ni bluu na chombo cha chanjo kinapumzika kwenye meza.

Mwanamume amevaa shati jeupe na suruali ya rangi iliyoonekana vizuri akiwa ndani ya chumba chenye maboksi ya dawa iliyoandikwa majina tofauti. Anaonyesha mikono kuchukua bidhaa kutoka kwenye rafu huku akitabasamu kuonyesha ukarimu. Pembeni kuna bango linaloelezea kuhusu virusi vya homa ya ini vikiwa na michoro ya kitaalamu.

Madaktari watatu wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa, wakiwa katika chumba ch upasuaji chenye mwanga mkali, wanashirikiana kwa umakini wakifanyia mgonjwa upasuaji, vifaa mbali mbali vya kitibabu vimewekwa karibu nao, vikiashira mazingira ya hospitalini yenye usafi na mpangilio maalum wa kikazi.

Magari ya usafiri wa uma yamepita kwenye barabara iliyojaa maji kutomana na mvua kubwa, dereva wa pikipiki amevaa shuka na kutumia mwavuli kujikinga na mvua inayo endelea kunyesha, wawimbi madogo ya maji yanaonyesha kuwa kiwango cha mafuriko ni kikubwa.

Muuguzi amevaa sare za buluu akiwa amamtunza mtoto mchanga ndani ya chumba cha maugonjwa mahutui . Mtoto amelazwa kwenye kifaa cha kisasa kinacho dhibiti joto na mazingira maalum ya matibabu .Stethoskofi inatumika kuchunguza hali ya kiafya ya kichanga kilichozungukwa na vifaa vya hosptali vinavyoonyesha umakini katika huduma .

Mwanamume ameketi kwenye kiti akiwa amevaa fulana ya kijani na barakoa. Anapokea sindano kwenye mkono wa juu kutoka kwa muhudumu aliyevaa sare za kazi na glavu. Ukutani kuna mabango yenye taarifa mbali mbali huku mazingira yakiwa ndani ya kituo cha afya.

Mwanamke mzee ameketi kwenye kiti akiwa amevaa vazi la rangi nyekundu na manjano lenye maua huku mkono mmoja umefunika uso wake kwa aibu , mhudumu wa agfya aliyevalia sare ya njano na bluu anamsaidia kumpa chanjo begani ndani ya chumba cha hospitali yenye kuta za bluu.

Kijana anatazama bango lililobandikwa juu ya nguzo ya umeme katikati ya miti. Ujumbe kwenye kibao inatangaza huduma zinazodai kusaidia kuvutia mapenzi, mafanikio ya biashara na masuala ya nyota. Anga linaonekana wazi likiwa na mawingu machache. Uandishi kwenye bango umetumia rangi angavu kuvutia macho ya wapita njia.

Mtaalamu wa afya akiwa kazini amevaa koti jeupe na barakoa. Amesimama karibu na mwenzake aliyevaa mavazi ya kijani wote wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari. Vifaa vya kisasa vya matibabu vinaonekana ukutani na kwenye meza huku mazingira yakionyesha usafi na utulivu wa kliniki.

Mama amemshikilia mtoto mdogo anayepokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya aliyevaa sare nyeupe. Watu wamo kwenye chumba cha hospitali chenye dirisha kubwa linaloingiza mwanga ,mama amevaa barakoa huku mtoto akiwa amevaa nguo nyeupe na anaonekana mtulivu. Muudumu anatumia sindano kumpatia chanjo kwa uangalifu mkubwa.

Daktari amevaa koti cheupe anashika mkono wa msichana mdogo aliyeketi kitandani akimwangalia kwa makini, msichana anaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali na amevalia mavazi ya kawaida pamoja na scarf shingoni.

Mikono miwili inaoshwa kwa maji safi na sabuni. Povu jingi linaonekana juu ya ngozi. Mtiririko wa kuaminika unaashiria hatua muhimu ya usafi, mbinu bora ya kujikinga na maambukizi. Mwangaza wa asili unaaskiki uliopo kwenye vidole.

Kifunicho na chupa dawa ya maji yenye labda ya cheri yameandikwa jina anthromycin kwa matumizi . Maelezo yanaonyesha kipimo cha miligram mia sita baada ya kuchanganya . Bidhaa imetengenezwa na kampuni ya riders kwa matumizi ya kitabibu chini ya maelezo maalum.

Kiboksi cha dawa kinaonyesha chanjo yaa kuzuia surua, malimbilimbi pamoja na rubela maelezo yameandikwa kwa kiingereza yakionyesha jina la bidhaa na kampuni iliyotengeneza .Rangi kwenye kifunganisho ni nyeupe waridi na bluu , kifurisho kinaonyesha kuwa bidhaa hii imetengenezewa India.

Mkulima amevaa fulana ya kofia na kaptura akiwa shambani akinyunyuzia dawa shambani kwa mimea kutumia pampu ya mgongoni , anasimama kati ya mistari ya mazao yaliyoanza kuota vizuri kwenye ardhi yenye rutuba . Mvuke wa dawa unasambaa hewani huku mazingira yakionyesha hali ya asubuhi yenye utulivu shambani.

Daktari amevaa mavazi ya kujikinga na glovu akiwa anafanya upasuaji kwa mtoto mchanga ndani ya chumba cha hospitali. Mwangaza wa taa maalum unaangazia sehemu anayofanyia kazi kwa umakinifu. Mtaalamu mwingine amesimama pembeni kufuatilia kwa umakinifu bila kuingilia mchakato. Mazingira ya ndani yanaonyesha usafi, vifaa vya tiba na umakini wa hali ya juu.

Mtu ameshika chupa ya dawa yenye lebo ya rangi ya machungwa akimimina kidonge kimoja kwenye kiganja. Mavazi ya mtu huyu yana rangi ya buluu na nyeupe zikionekana kwa nyuma. Kidonge hicho ni cha machungwa chenye umbo la mviringo.

Muuguzi amevaa sare ya kazi anampima mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum. Mwanamke anayehudumiwa ameketi kwa utulivu huku akiangalia kinachofanyika. Watu wengine wanaonekana nyuma wakifanya shughuli tofauti katika kituo cha afya. Mazingira ni safi na yenye mpangilio unao onyesha huduma za kiafya zinazotolewa kwa umakini.

Watu mbalimbali wanafanya usafi katika eneo lenye taka nyingi ,wanaonekana kutumia vifaa kama koleo kuondoa uchafu ardini , mazingira yamezungukwa na miti na majengo ya matofali huku lengo likiwa kueka sehemu hiyo safi na salama kwa jamii.

Watu watatu wameketi karibu na ukuta wa mawe, kila mmoja amevalia mavazi ya kiasilia yenye madoadoa ya paka mwitu. Wameshika matawi ya mimea mikononi mwao, ishara ya matumizi ya dawa za kienyeji na shughuli ya kitamaduni. Sakafuni kuna kikapu chenye majani.

Chupa ndogo yenye kifuniko cha rangi ya waridi, ina maandishi yanayoonyesha kuwa ni chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio. Kiyowevu cha rangi ya machungwa iko ndani na maandiko yanaeleza namna ya kutumia. Bidhaa imetengenezwa kwa ajili ya matumizi ya utabibu, hasa kwa kinga ya watoto dhidi ya maradhi yanayosababisha kupooza.

Chupa nyeupe ilioandikwa Ghudatun imewekwa juu ya meza ya mbao imeandikwa kuwa ni dawa ya tenzi dume kupanua na kutengeneza kwa asili asilimia mia moja , nyuma yake kuna bango lenye msimbo wa qr na maandishi yanayoeleza kuhusu matumizi ya.

Daktari wa meno amevaa mavazi ya kazi na glovu. Anamwonyesha mtoto mdogo kifaa cha meno huku mama yake akiwa ameketi kwenye kiti cha hospitali akimshika mtoto huyu. Wote wako katika chumba cha matibabu kilicho na vifaa vya meno na makabati ya kahawia.

Mtu anayevaa mavazi maalum ya kujikinga akiwa ndani ya kiwanda akishikilia mitungi miwili ya rangi ya buluu na manjano, ndani ya kibanda kuna mashine makubwa ya rangi ya manjano na rangi ya kaawia.

Mama akiwa ameketi amemshikilia mtoto mchanga anayepokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya aliyevalia sare za kampuni ya Surua na Rubela huku watu wengine wakiwa karibu wakifuatilia tukio hilo.

Chupa ndogo yenye maandishi yellow fever vaccine live inashikiliwa kwa uangalifu na glovu ya kijani , sindano yenye kichwa cha njano imewekwa karibu tayari kwa matumizi , muundo wa chupa inaonyesha dawa maalum ya kinga dhidi ya homa ya manjano inayotolewa kwa sindano ili kuzuia maambukizi .

Watu mbali mbali wamekusanyika kwenye eneo lenye mchanga wakiwa na mkokoteni ya magurudumu ya plastiki. Wanawake na watoto wanaonekana kushughulikia kuchota maji huku majengo ya mabati yakiwa nyuma yao. Mazingira inaonyesha hali ya joto na ukame.